Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenyemeza iliyozungukwa na vitabu madaftari na majalada mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozunguukwa na mabango mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme kama vile taa za umeme kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga kama vile barakoa. katika eneo lililozungukwa na meza zenye madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu, madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya Elimu ya Watu Wazima.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mkoba au kikapu katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakirusha kofia ikiashiria ni mavazi yatumikayo kwaajili ya kuhitimu mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na madaktari na kalamu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya Elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vitabu, pamoja na madaftari na kompyuta mpakato, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walio keti katika eneo la ndani, lililo zungukwa na meza zenye madaftari, kompyuta mpakato na simu janja ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na safu la vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi wakiwa wameshika madaftari kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Mtu aliyevalia mavazi maalum aliye katika eneo la ndani lilozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuli. Kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio valia mavazi maalum walioketi katika eneo la ndani kwenye meza zilizo zungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme kama vile kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio keti katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kutengenezea vyombo vya moto aina ya magari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliokatika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuli, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalum na vifaa kinga kama vile miwani na glavu katika eneo la ndani, lililozungukwa na meza zenye vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.